Dawa ya mifugo inayouzwa kwenye maduka ya pembejeo na kilimo, dawa hii iliyohifadhiwa kwenye chupa yenye rangi nyeupe ina karatasi ikichorwa mnyama aina ya ng'ombe, mwenye rangi nyeupe na nyeusi.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye duka za pembejeo na vilimo au maduka yanayouza dawa za kutibu mifugo, dawa hii iliyohifadhiwa kwenye chupa nyekundu yenye mfuniko wa rangi nyekundu, huku kukiwa na picha ya wanyama wanaotibika kwa kutumia dawa hiyo.

Chupa na kifurushi chake yenye dawa ya kutibu mifugo, inayopatikana kwenye maduka pembejeo na vilimo, dawa hii inayoashiria kutibu mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi wakiwa wanakabiliana na matatizo ya ngozi.

Dawa ya mifugo inayouzwa kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na maduka ya dawa za wanyama. Dawa hiyo iliyohifadhiwa kwenye chupa ndogo yenye rangi nyeusi inamaandishi ikionyesha kuwa ni dawa ya mitishamba inayotumika kutibu homa na maumivu kwa wanyama kama mbwa na paka.

Dawa kwa ajili ya mifugo inayouzwa kwenye maduka ya pembejeo za kilimo ama maduka yanayouza dawa za mifugo. Dawa hiyo iliyotunzwa kwenye mfuko ina picha ya kuku wakubwa pamoja na vifaranga ikielezea kuwa ni dawa kwa ajili ya kuku.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo, au maduka yanayouza dawa za wanyama wanaofugwa. Dawa hiyo imehifadhiwa kwenye chupa yenye rangi nyeupe ikiwa na picha ya kuku ikionyesha dawa hiyo hutibu kuku.

Kifurushi cha dawa za mifugo kinachopatikana kwenye maduka yanayouza dawa za wanyama ama pembejeo za kilimo. Dawa hii iliyohifadhiwa kwenye kifurushi chenye rangi ya kahawia, yenye picha ya ng'ombe, mbuzi na farasi ikionyesha kuwa inatibu wanyama hao.

Dawa ya vidonge iliyohifadhiwa kwenye boksi, huku ikiwa imechorwa picha ya mbwa kuonyesha kwamba inafaa kwa matumizi ya manyama kama mbwa.

Dawa ya mifugo inayopatikana kwenye duka linalouza pembejeo za kilimo au maduka yanayouza dawa kwa ajili ya mifugo. Dawa hiyo iliyotunzwa kwenye chupa nyeupe ina picha ya mbwa na paka pamoja na maelezo ya namna ya kuzitumia dawa hizo.

Sehemu ya nje ya duka linalouza pembejeo za kilimo, sehemu hiyo yenye paa la bati chini yake kuna mifuko mingi yenye rangi nyeupe, iliyo na maandishi yenye rangi ya kijani ikielezea bidhaa zinazopatikana ndani ya mifuko hiyo.

Duka linalouza bidhaa za pembejeo na kilimo pamoja na dawa za mifugo, nje ya duka hilo kuna mifuko mingi ya dawa ama mbolea za wanyama. Huku mwanaume ameketi kwenye meza akizungumza na mwanamke aliyesimama mbele yake.

Duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, duka hilo lina bidhaa kadha wa kadha zilizowekwa kwenye vifungashio maalumu zikiambatana na picha na maelekezo ya matumizi ya dawa hizo. Huku wanaume wawili wakiwa wanajadili namna ya kutumia dawa hizo.

Mfuko wa chakula cha mifugo au madini maalumu kwa ajili ya wanyama wanao fugwa wanao patikana katika maduka ya pembejeo za kilimo, kwenye mfuko huo kuna picha ya kondoo na mbuzi ikionyesha wazi kua bidhaa hii ni kwa ajili ya matumizi ya wanyama hao.

Wafanyakazi wawili ndani ya kiwanda wakiwa wamevaa vifaa vya kujikinga kama vile kofia ngumu, barakoa na vilau huku wakiwa wanatengeneza na kufunga dawa za wanyama ama pembejeo za kilimo.

Watu wanne wamekusanyika karibu na masanduku ya rangi nyeupe ndani ya duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za mifugo, huku juu ya sanduku hilo leupe kuna chupa zenye rangi tofauti tofauti zikiwa na nembo pamoja na maelekezo ya namna ya kutumia bidhaa hizo.

Boksi na chupa ya dawa yasindano ya mifugo, inayopatikana katika maduka ya pembejeo na kilimo, ama maduka yanayouza dawa ya mifugo.

Dawa ya kimiminika iliyowekwa kwenye chupa dawa hii ni ya mifugo kama vile paka na mbwa, dawa hii huuzwa na inapatikana kwenye maduka ya pembejeo na kilimo ama maduka yanayouza dawa za mifugo.

Dawa iliyowekwa kwenye chupa kwa ajili ya mifugo, kama vile ng'ombe ama mbuzi. Dawa hii hupatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo, ama maduka yanayouza dawa za mifugo.

Duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, duka hilo lina shelfu zenye rangi nyeupe, huku zikiwa na dawa tofauti tofauti zilizopangwa katika shelfu hizo na zikiwa na picha na maelekezo ya namna ya kuzitumia.

Rafu iliyojaa chupa za kemikali mbalimbali, zikiwemo dawa za kudhibiti magonjwa kadha wa kadha na vijidudu katika duka la pembejeo za kiliimo na dawa za magonjwa ya wanyama.

Shamba kubwa lililolimwa zao Ia biashara aina ya nanasi, zao hilo limekwisha kuvunwa na kupangwa kwenye kreti za plastiki zilizowekwa chini kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuza zao hilo.

Shamba lenye zao la kibiashara aina ya nyanya, baadhi ya miche imeanza kutoa nyanya zilizoiva tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mwanamke aliyevaa shati lenye rangi ya kahawia, anavuna zao muhimu la biashara la kahawa kutoka kwenye mti wake, kisha kuyaweka matunda hayo ya kahawa kwenye karai lenye rangi ya kijani.

Kundi la watu, wanaume na wanawake, wamekaa chini wakichambua matunda ya kahawa. Matunda hayo yenye rangi nyekundu na njano yametandazwa chini kwenye turubai, huku wakulima hao wakitumia mikono kuchambua zao hilo muhimu la biashara.

Kundi kubwa la watu, wanaume na wanawake, wakipakia ndizi; zao muhimu la biashara kwenye roli kubwa. Upande wa pembeni wa roli hilo kuna rundo kubwa la ndizi zenye rangi ya kijani kibichi, zilizokusanywa chini zikiwa zimetoka shambani, tayari kupelekwa sokoni.

Shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya papai. Zao hili linalouzwa sokoni, na kuwaingizia wakulima kipato, huku kukiwa na mkulima mmoja mwanaume, akiangalia papai lililoiva kwenye mti.

Wakulima wawili wanawake, mmoja wao akiwa amevalia koti akichunguza zao la kahawa. Zao hilo la kibiashara limepandwa kwenye shamba kubwa na limemea matunda yenye rangi nyekundu na njano.

Kilimo cha zao la nyanya. Zao hili la biashara limeoteshwa kwenye mifuko huku baadhi ya miche hiyo ikitoa nyanya zilizokwisha kuiva na zingine zikiwa bado. Huku kukiwa na kamba za katani zikining'inizwa karibu na miche hiyo ya nyanya.

Shamba kubwa la zao la nyanya, zao hili la biashara limeshakomaa na kuiva na kuvunwa na baadhi ya wakulima kisha kupangwa kwenye kreti za plastiki zenye rangi nyeusi, zilizowekwa kando ya barabara.

Shamba lililopandwa zao la nyanya, zao hili la kibiashara, limeoteshwa kwenye magunia na kupangwa kwenye mstari ulionyooka. Baadhi ya mashina yameshatoa nyanya zilizoiva tayari kwa ajili ya kuchumwa na kuuzwa sokoni.

Mkulima amesimama shambani akiwa anaangalia kahawa zao muhimu kwaajili ya kahawa, mkulima huyo amevaa fulana ya rangi ya njano na suruali nyeusi.

Shamba kubwa lililo pandwa zao muhimu la biashara la nyanya, zao hilo limepandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mifuko ya plastiki yenye rangi nyeusi, huku mkulima ameinama akikagua maendeleo ya zao hilo.

Kundi la watu wanaume kwa wanawake, wakiwa wanavuna zao la viazi. Zao hili muhimu la biashara limekwisha kuiva na linavunwa kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuzwa.

Mwanamke akivuna nyanya kutoka shambani. Ameinama chini akishika creti tupu lenye rangi nyeusi. Huku akiwa amezungukwa na mimea mingi ya matunda ya nyanya iliyoiva tayari kwa ajili ya kuchumwa na kwenda kuuzwa.

Shamba kubwa lenye mazao tofauti, huku wanaume wawili wakiwa wamesimama mbele ya mti wa maembe uliokwisha kutoa maembe. Nyuma ya mti huo kuna mazao mengine ya kibiashara kama vile mahindi.

Shamba lililolimwa zao la biashara aina ya kahawa, zao hilo limeanza kumea matunda huku mkulima wakiume aliyevalia fulana ya rangi ya bluu, anakagua maendeleo ya kahawa hizo.

Shamba kubwa lililopandwa zao lenye rangi ya kijani kibichi, zao hilo limeoteshwa kwa mistari mirefu ikionyesha matumizi ya kilimo cha kisasa na cha kibiashra, huku mkulima akiangalia ukuaji wa zao hilo shambani.

Zao la parachichi muhimu kwaajili ya biashara, limekwisha kuvunwa na kupakiwa kwenye vyombo vya plastiki vyenye rangi ya njano. Tayali kwa kuvisafirisha kwenda sokoni kwaajili ya kuuzwa.

Mwanamke amesimama mbele ya miti ya kahawa, huku akiwa ameshikilia kopo liliojaa matunda ya kahawa kwa ajili ya kwenda kubengua na kupeleka sokoni.

Zao muhimu la biashara la parachichi likiwa limewekwa kwenye kreti za rangi ya bluu, huku kundi la watu wakiwa wamesimama na kupanga kreti hizo, kwa ajili ya kugagua parachichi hizo na kuzipeleka sokoni na kuuzwa.

Mkulima wa kiume akiwa amevaa kofia katika shamba lake la nyanya, mkulima huyu ameinama akichunguza zao hilo muhimu kwaajili ya biashara kwani huuzwa na kuwaingizia wakulima kipato.

Rundo kubwa la vitunguu vikiwa na majani yake vikiwa vimewekwa barabarani, huku baadhi ya watu wakiwa ni wanaume wakipakia zao hilo la biashara kwenye lori tayari kuzisafirisha kwenda kuuza.

Shamba lililolimwa zao la kibiashara aina ya nyanya, chini ya miche hiyo ya nyanya kuna mabomba kwa ajili ya kumwagilia nyanya hizo, huku kukiwa na mkulima akikagua ukuaji wa nyanya hizo.

Wanaume wawili wakikusanya kahawa, zao muhimu kwa ajili ya biashara. Huku mmoja wao ameshikilia kikapu kilichojazwa kahawa na mwingine akichuma na kuziweka katika kikapu hiko.

Magunia yaliyofungashiwa viazi tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa, huku magunia mengine bado yakiwa wazi na viazi vikiwa vimemwagika chini bado kukusanywa na kuwekwa ndani ya magunia haya.

Shamba kubwa lililolimwa zao aina ya mahindi huku kundi la wanaume wakiwa wanavuna mahindi hayo, kwa ajili ya kuuza sokoni. Nyuma kidogo ya shamba hilo kuna miti mirefu.

Kundi kubwa la watu, hasa wanawake, wakifanya kazi ya kuchagua karanga. Wanawake hao wameketi chini ya turubai kubwa lililotandikwa, lililojaa karanga zilizokauka na kuchanganywa na udongo, huku kila mwanamke akiwa na beseni kubwa la plastiki na kutumia mkono kuchambua karanga hizo.

Mkulima ambaye ni mwanaume mwenye umri wa makamu akivuna ndizi, zao hili hutumika kama zao la biashara kwani huuzwa sokoni na kuingiza faida, amevaa koti la kijani na suruali ya rangi ya blue na anatumia panga kukata mikungu mkubwa.

Shamba kubwa lililolimwa zao la kibiashara aina ya nyanya, nyanya hizo zimeoteshwa kwa mifuko meusi ya plastiki. Huku kukiwa na mipira ya kumwagilia maji, iliyopitishwa kwenye kila mfuko wa nyanya hizo.

Rundo kubwa la viazi vilivyochimbwa, huku wakulima kadhaa wakiendelea na shughuli za kilimo shambani, na wengine wakiendelea kukusanya viazi hivyo kwa ajili ya kuviuza sokoni.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa la mahindi, wakiwa wanavuna mahindi hayo na kuweka katika vikapu kwa ajili ya kuyapeleka sokoni na kuuza na kupata kipatao, kitakachowasaidia wakulima hao.

Shamba kubwa lenye zao aina ya nanasi. Zao hilo limestawi na liko tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo, na kuwaingizia kipato wakulima hao wa zao hilo la nanasi.

Wakulima kadha wa kadha wanaume kwa wanawake, wakivuna zao aina ya viazi katika shamba kubwa. Zao hutumika kama zao la biashara kwani huwapatia wakulima hao vipato.

Shamba kubwa la nanasi huku watu kadhaa wakionekana wakifanya kazi shambani humo, wengine wakivuna na kupakia mananasi kwenye kreti nyekundu za plastiki, tayari ya kupeleka sokoni kwa ajili ya mauzo na kuwaingizia kipato.

Shamba kubwa la zao aina ya hoho zikiwa zimevunwa na kuwekwa kwenye viroba huku mkulima akizikagua hoho, hizo tayari kuzipeleka sokoni na kuziuza na kumuingizia kipato.

Uvunaji wa zao la kahawa, zao hilo hutumika kama zao la biashara ambapo rundo kubwa la matunda hayo ya kahawa yaliyoiva yenye rangi nyekundu na njano yamemwagwa chini, wakulima kadhaa wengi wao wakiwa wanawake na watoto wameinama na wanachagua na kukusanya matunda hayo.

Kundi la wanaume wanne wakifanya kazi shambani. Wanaume hao wanavuna mananasi ambayo ni zao la biashara, wakiwa wameinama na kukusanya mananasi yaliyoiva na kuyapanga kwenye kreti za plastiki.

Wanaume wawili wakichunguza kwa makini kilimo cha zao la nyanya, ambapo zao hilo hutumika kama zao la biashara huku wakisisitiza ubora wa zao hilo na matumizi ya teknolojia ili kuongeza mavuno na faida.

Mti wa ndizi uliokua ukiwa na majani makubwa. Zao hilo la ndizi hutumika kama zao la biashara kwani ni muhimu huwapa kipato wakulima wa zao hilo.

Shamba kubwa la zao aina ya nyanya huku kukiwa na miti ya kuegemeza, ikiwekwa karibu na mazao hayo. Chini ya mimea hiyo kuna mabomba meusi ya kupitisha maji kupeleka katikati ya shina ya mazao hayo.

Shamba kubwa lililopandwa zao aina ya mahindi. Zao hilo limekwisha kuiva na linavunwa kwenda kuuzwa sokoni, kwani zao hilo hutumika kama zao la biashara, linapouzwa na kumuingizia mkulima faida.

Mikungu mingi ya Ndizi zilizovunwa na mwanaume ambazo zimekusanywa mahala pamoja, tayari kwa ajili kuuzwa sokoni na kuleta kipato kwa wakulima.

Shamba kubwa lenye mazao aina ya mahindi yaliyostawi, huku kukiwa na mkulima akiangalia mahindi hayo. Zao hilo hutumika kama zao la biashara, kwani huuzwa sokoni na kuwapatia wakulima kipato.

Kundi kubwa, hasa la wanawake, wakiwa wanachambua maharagwe; yaliyowekwa juu ya viroba na yamemwagwa chini tayari kwa ajili ya kuyauza sokoni.

Shamba kubwa lililopandwa zao aina la nyanya amabapo idadi kubwa ya nyanya hizo zimekwishawiva na zimepangwa vizuri katika kreti, tayari kwa kupelekwa sokoni na kuuzwa na kumuingizia mkulima huyo kipato.

Kundi la wakulima wanaume kwa wanawake wakiwa wametoka kuvuna zao la parachichi, zao hilo limewekwa kwenye makreti yenye rangi ya bluu na kupangwa chini tayari ya kwenda kuuzwa na kuwaingizia kipato wakulima hao.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi imepandwa kwa mpangilio mzuri wa mstari ndani ya viboksi vyenye rangi nyeusi mimea hiyo imekwisha kustawi tayari kwa ajili ya kwenda kupandwa shambani.

Shamba kubwa la kilimo ambapo mkulima ameotesha mazao mawili tofauti kuna mimea mirefu ya mahindi na pia kuna matikiti maji, ambayo yametambaa ardhini na matunda kadhaa yakiwa tayari yanaonekana.

Kundi la wakulima, wengi wao wakiwa wanaume; wameinama wakiotesha miche kwenye vitalu vyenye rangi nyeusi, ili kuweza kuvihamisha na kwenda kuvipanda kwenye mashamba yao.

Miche iliyooteshwa kwenye vyombo vya plastiki vyenye rangi nyeusi, miche hii imeoteshwa kwa ajili ya ukuaji na kisha kwenda kuuzwa na kumuingizia mkulima kipato.

Eneo la kilimo cha kisasa ambalo hutumia teknolojia ya kisasa na hali ya juu, mashine zenye rangi ya chungwa zikiwa na vifaa maalumu kwa ajili ya kumuingizia maji au kulisha mimea.

Mashine ya kisasa ya mkulima, mashine hii iliyopo ndani ya shamba lenye nyasi za rangi ya kijani, inakata nyasi kwa ajili ya kuandaa shamba kabla ya zoezi la kilimo.

Trekta lenye rangi nyekundu likiandaa ardhi kwa ajili ya kulima, nyuma ya trekta kuna kifaa cha kulimia kinachofanya kazi ya kupindua udongo na kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu likiwa na matairi makubwa iko shambani. Nyuma ya trekta hiyo imeunganishwa mashine ya kisasa inayokata majani ya kijani kibichi ndani ya shamba hilo.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani na matairi meusi likiwa shambani, nyuma ya trekta ilo kuna matairi kadhaa zilizofungwa kwenye trekta izo zikiandaa shamba hilo kwa ajili ya kilimo.

Shamba kubwa ambapo kuna mashine ya kisasa ya kilimo inayotembea juu ya mimea, mashine hii ina mfumo wa kunyunyuzia maji au dawa ikionesha matumizi makubwa ya teknolojia na ya hali ya juu katika kilimo.

Trekta lenye rangi nyekundu likiwa shambani, nyuma ya trekta hilo kuna kifaa maalumu, chenye mashine ya kutindua udongo kwa ajili ya kuandaa shamba kabla ya kilimo.

Shamba kubwa lenye mimea yenye rangi ya kijani, ikiwa na mashine yenye teknolojia ya hali ya juu na ya kisasa inayopita juu ya mimea hiyo, ikimwaga maji au dawa.

Mashine ya kisasa na yenye kiteknolojia na hali ya juu ya kilimo, mashine hiyo ya kukusanya nyasi imesimama kwenye shamba, kubwa la mauwa ya njano na kijani. Mashine hii inasehemu kubwa, ya mbele yenyemeno yanayozunguka ambayo hukusanya nyasi au mazao kutoka chini.

Kilimo cha kisas kinachotumia teknolojia ya hali ya juu huku miche ya mboga ikiwa imeoteshwa kwenye mapomba yaliyotobolewa na kuchanua vizuri huku kukiwa na mwanga unaoangaza ndani ya jengo hilo

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu na matairi makubwa meusi likiwa shambani, nyuma ya trekta hiyo Kuna mashine iliyounganishwa ikikata majani yanayopatikana kwenye shamba hilo.

Trekta kubwa lenye rangi ya bluu likiwa shambani, trekta hilo limeunganishwa na mashine yenye rangi nyekundu, ikiwa inakata nyasi na kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo.

Trekta lenye rangi nyekundu likivuta mashine ama kifaa cha kulimia na kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo, huku kukiwa na vumbi jingi likitimka kutokana na kuandaliwa kwa shamba hilo.

Mashine ya kisasa ikishughulikia miche iliyopandwa katika vitalu maalumu, ikitumia teknolojia ya kisasa na ya hali ya juu kuhakikisha ubora na uzalishaji wa miche mizuri.

Kilimo cha kisasa, kinachofanyika katika jumba maalumu la kufanyia kilimo, huku mkulima akiwa amenyanyuliwa na mashine maalumu ya kisasa, inayotumika kuboresha uzalishaji wa mazao.

Shamba la kisasa la ndani linalotumia teknolojia ya hali ya juu ya kilimo, huku kukiwa na miche midogo ya majani iliyooteshwa kwenye vyombo maalumu yenye rangi nyeupe, huku majani hayo yakiwa na rangi ya kijani kibichi.

Shamba kubwa linaandaliwa kwa kutumia mashine ya kisasa. Mashine hiyo ni trekta iliyounganishwa na mashine nyingine ya kuvuta inayotifua udongo kwa ajili ya kutoa magugu ili kuweza kupanda mbegu.

Kundi la samaki wa mapambo wanaofugwa, wakiogelea ndani ya ndoo kubwa ya bluu iliyojaa maji. Samaki hao wana rangi tofautitofauti kama vile: nyeupe, kijivu na madoadoa.

Bwawa la kisasa la kufugia samaki, limejengwa maalumu kwa ajili ya ufugaji wa samaki. Bwawa hilo lina umbo la mstatiri, huku kukiwa na maji ya rangi ya bluu na nyavu zilizotandazwa juu ya maji hayo.

Kundi kubwa la samaki jamii ya kambale wakiwa wamekusanyika kwenye bwawa la kufugia samaki. Samaki hao wana midomo mipana huku wakiwa na ndevu zikichomoza juu kidogo ya midomo yao.

Msitu mnene na mto unaotiririka katikati yake, mto una maji yenye rangi ya kahawia au tope yakipita juu ya miamba, nakuunda maporomoko madogo, huku ukizungukwa na mimea mingi na miti mikubwa.

Msitu mkubwa uliosheheni miti na Majani yenye rangi ya kijani Huku kukiwa na eneo la kutembea kwa miguu lililowekewa vizingiti vya mbao, Pembeni ya msitu huo Kuna pango kubwa na Kuna mwanaume amesimama nje ya pango hilo.

Msitu mnene uliosheheni miti mirefu yenye majani mengi ya kijani, huku katikati ya msitu huo kukiwa na maporomoko madogo ya maji, yakitengeneza dimbwi lenye rangi ya kahawia.

Msitu mkubwa na wenye unyevunyevu. Msitu huo umezungukwa na miti mikubwa, yenye matawi mapana na yaliyojikunja. Huku miti hiyo ikiwa na nyasi ndogondogo zenye rangi ya kijani.

Kilimo kinachotumia mfumo wa haidroponi, ndani ya eneo maalum ya kufanyia kilimo, safu ndefu ya mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa ambapo mimea hiyo midogo imepandwa moja kwa moja kwenye mashimo yaliyotobolewa kwenye mabomba hayo meupe.

Kilimo kinachotumia mfumo wa haidroponi, mimea yenye rangi ya kijani imepandwa kwenye mabomba marefu yenye rangi nyeupe, yakiwa na matundu mengi huku mabomba hayo yakiegemezwa kwenye mbao.

Kilimo cha kisasa na cha teknolojia ya hali ya juu, kinachotumia mfumo wa haidroponi. Mimea yenye rangi ya kijani imepandwa kwenye mabomba marefu yenye matundu. Huku kukiwa na udongo chini ya mabomba hayo.

Shamba kubwa la kilimo cha kihaidroponiki, ambapo Mimea yenye rangi ya kijani imepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, Mabomba hayo hupitisha maji na virutubisho Moja kwa Moja kwa mimea.

Shamba kubwa linalotumia mbinu ya kilimo ya haidroponi, ambapo mkulima huotesha mimea kupitia mabomba ya plastiki yenye rangi nyeupe, huku mabomba hayo yakipitisha maji kwa ajili ya kukuza mimea hiyo.

Eneo maalumu kwa ajili ya kilimo, ikiwa limezungukwa na mimea yenye rangi ya kijani. Kilimo hicho kinachotumia mfumo wa haidroponi, ambapo mimea hiyo imeoteshwa kwenye mabomba marefu yenye matundu.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mfumo maalumu wa haidroponi, ambapo mimea midogo yenye rangi ya kijani imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyotobolewa.

Kilimo kinachotumia mfumo wa haidroponi ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo, mimea hii yenye rangi ya kijani imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa mistari mirefu, huku chini ya mabomba hayo kuna tanki la pastiki lenye rangi nyeupe.

Kilimo kinachotumia mfumo wa haidroponi, mimea pamoja na maua ya rangi tofautitofauti yamepandwa kwenye mabomba yenye rangi nyeupe, huku kukiwa na sehemu tatu, zikiwa na mwanga ukiangaza juu ya mimea hiyo.

Kilimo kinachotumia mfumo maalumu wa haidroponi, ambapo mimea imeoteshwa kwenye bomba refu la rangi nyeupe, ambapo kila mmea umepandwa kwenye shimo lake ndani ya bomba hili.

Shamba lenye mimea ya kijani kibichi, iliyopandwa kwenye mabomba meupe, na kwa mpangilio mzuri, ikitumia mfumo wa haidroponi, ikiisisitiza matumizi ya teknolojia katika ufanisi katika kilimo.

Mimea midogomidogo ama miche iliyopandwa katika vikombe vya udongo vya rangi nyeusi, vinavotumia mfumo wa haidroponi ikionyesha matumizi ya tekinolojia na ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Miche yenye rangi ya kijani, iliyooteshwa kwenye mabomba ya plastiki yenye rangi nyeupe, huku yakitumia mfumo wa haidroponi, kuonyesha matumizi ya teknolojia na ustadi wa hali ya juu kuhakikisha miche hiyo inastawi na kutoa mboga nzuri.

Kilimo cha haidroponi ambapo mimea yenye rangi ya kijani imepandwa kwenye mashimo ya mabomba ya plastiki yenye rangi nyeupe. Kilimo hichi hakitumii udongo ila kinatumia teknolojia ya hali ya juu kuhakikisha mimea hiyo inastawi.

Mimea midogomidogo iliyopandwa ndani ya jumba maalumu la kuhifadhi na kulea mimea hiyo, huku kukiwa na mfanyakazi akikagua ukuaji na namna mimea hiyo inavyostawi inayotumia mfumo wa kisasa wa haidroponi.

Shamba la mimea na mboga mboga linalotumia mfumo wa kisasa unaoitwa haidroponi, kukuza mimea hii kwa ufanisi na weledi wa hali ya juu.

Shamba kubwa lililopandwa zao chai, kilimo hichi cha viwandani kimestawi na wanawake wawili waliobeba vikapu mgongoni kwao, wakivuna majani hayo ya chai kwa ajili ya kupeleka kiwandani.

Vifaranga wengi wenye rangi nyeupe wakiwa ndani ya banda kubwa la kisasa, lenye mfumo wa kilimo cha kiwandani banda hilo lina kamba zinazoning'ing'ia zikishika vyombo vya chakula kwa ajili ya kulisha vifaranga hao, huku kukiwa na mwanga kwenye banda hilo.

Banda kubwa na la kisasa la kufugia kuku, ufugaji huu wa kiwandani una kuku wengi wenye rangi nyeupe, huku ukiwa na kamba zinazoning'inia zikishikilia vyombo vyenye rangi nyekundu kwa ajili ya kuwekea chakula kuku hao, huku kukiwa na mwanga wa kutosha unaoangaza kwenye banda hilo.

Shamba kubwa la Nyanya lenye mpangilio aalumu wa kilimo cha kiwandani, Zao hilo limeoteshwa kimstari, huku kukiwa na vigingi vingi vya miti vilivyopandwa pamoja na zao hilo.

Kiwanda cha kusindika nyanya, ndani ya kiwanda hicho kuna mkanda wa kusafirisha uliojaa nyanya nyekundu zilizokomaa, juu ya sahani nyeupe, huku pembeni kukiwa na baadhi ya wafanyakazi wakichagua na kupanga nyanya hizo.

Trekta kubwa la kijani, likifanya kazi katika shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa katika mistari na kwa mpangilio mzuri. Kilimo hicho cha kiwandani kinatumia mashine na teknologia kwaajili ya uzalishaji wa mazao yenye kiwango kikubwa.

Wanaume wawili, wakiwa kwenye shamba kubwa la mimea yenye rangi ya kijani, iliyopandwa katika vyombo vya plastiki vyenye rangi nyeusi. Kilimo hicho kinatumia teknolojia kubwa na ya kisasa kuashiria kilimo cha kiwandani.

Sehemu ya kiwanda cha usindikaji wa maua, kundi kubwa la wafanyakazi wengi wao wakiwa wanawake wamevalia sare za rangi ya kijani na aproni nyeupe, wamesimama kwenye meza ndefu wakipanga na kukata maua yenye rangi tofautitofauti kama vile; nyeupe na nyekundu tayari kuzifunga na kwenda kuuza.

Jengo kubwa la ndani lilojengwa kwaajili ya ufugaji wa kuku wa kibiashara, ikiashiria mfumo wa kilimo cha ndani ya jengo hilo kuna idadi kubwa sana ya kuku weupe huku kukiwa na taa kubwa sana zinazotoa mwanga wa kutosha, pamoja na feni ya kupitisha hewa ili kuzibiti joto ndani ya banda hilo.

Shamba kubwa la kuku linaloashiria kilimo cha kiwandani, ndani ya shamba hilo kuna vizimba vingi vinalivyotenganishwa na barabara katikati. Huku kila kizimba kikiwa na kuku wengi wakiwa wanakula kutoka kwenye vyombo karibu yao.

Banda kubwa na la kisasa la kufugia kuku kilimo hicho cha kiwandani, kina kuku wengi wenye rangi nyeupe. Huku kukiwa na kamba zinazoning'inia zikishikiria vyombo vya kulishia kuku hao.

Shamba kubwa na la kisasa linalotumia mfumo wa kilimo cha kiwandani, shamba hilo limelimwa zao aina ya kabichi zenye rangi ya kijani ambazo nyingi zimekwisha kuiva zikisubiri kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Shamba kubwa la kilimo la kisasa lililopandwa zao la kabichi, zao hili la kiwandani limepandwa kwa mstari ulionyooka huku baadhi yake ikiwa tayari yameshaiva tayari kwaajili ya kuvunwa.

Kundi kubwa la ng'ombe, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe, wamefungwa katika vizimba maalumu ndani ya zizi kubwa. Ufugaji huu wa kiwandani husaidia kuzalisha maziwa au nyama kwa kiwango kikubwa.

Shamba kubwa la kiwandani, lililojaa mimea yenye rangi ya kijani kibichi iliyopangwa katika mpangilio mzuri na wa kupendeza, huku kukiwa na mkulima akikagua ukuaji wa mazao hayo.

Shamba kubwa lililopandwa mimea ya rangi ya kijani katika mpangilio mzuri na unaovutia, ikionyesha matumizi ya kilimo cha kisasa kwa ajili ya uzalishaji mkubwa ama kilimo cha kiwandani.

Shamba kubwa la kiwanda, ambalo limepandwa zao aina ya kabichi; zao hilo limepandwa kwa mistari mirefu na mpangilio mzuri, likisisitiza matumizi ya kilimo cha kisasa na mashine ili kuhakikisha mazao yanastawi kwa hali ya juu.

Shamba lenye mistari mirefu ya mimea, mimea imepangiliwa kwa safu ndefu inaonekana kuwa na majani mengi ya kijani kibichi, pembeni ya kila mimea kuna mabomba meusi ya umwagiliaji ya matone yaliowekwa karibu na shina ya mimea hiyo.

Mimea iliyopandwa katika mpangilio mzuri huku chini kukiwa na mipira meusi ya plastiki, inayosambaza maji kwenye shina ya mimea hiyo kuhakikisha inapata maji stahiki kwa ajili ya ukuaji wake.

Shamba kubwa lililolimwa katika mistari iliyopangiliwa, ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji na mabomba ya kutoa maji, katika kuhakikisha usambazaji mzuri wa maji katika shamba hilo.

Mandhari ya kijani kibichi na yenye vilima sehemu kubwa ya chini ni shamba, lililopandwa zao lenye rangi ya kijani kibichi huku sehemu ya juu kukiwa na msitu mnene uliofunika kilima.

Mandhari pana na ya asili yenye mchanganyiko wa msitu, maeneo ya wazi na sehemu isiyokuwa na majani, huku kukiwa na barabara ya udongo mwekundu inayopita katikati ya mandhari hiyo.

Madhari kubwa ya milima iliyofunikwa na mimea ya rangi ya kijani, katikati ya milima hiyo kuna bonde lenye msitu mnene wenye miti mingi.

Mandhari ya bwawa, bwawa hilo limezungukwa na milima midogo yenye mimea na vichaka vyenye rangi ya kijani huku anga lilikuwa limeng'aa na kukiwa na jua kali.

Mandhari kubwa na pana yenye ziwa kubwa lililozungukwa na aridhi, katikakati ya ziwa hilo kuna kisiwa kidogo kilichozungukwa na kijani kibichi. huku mbele ya ziwa hilo kukiwa na milima iliyokaa tambalale.

Madhari ya milima mikubwa yenye misitu minene na mimea yenye rangi ya kijani, milima hiyo mirefu yenye miinuko mikali ikiwana mabondemabonde madogo katikati yake.

Mandhari kubwa na pana yenye mto uliopita katikati ya eneo hilo sehemu kubwa ya ardhi hiyo imefunikwa na mimea iliyokauka au yenye rangi ya kahawia. huku kando ya mto huo kukiwa na baadhi ya miti na mimea yenye rangi ya kijani.

Mandhari ya pori wakati jua linaonekana likichomoza au kuzama nyuma ya milima iliyo mbali, huku sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na nyasi za kijani na miti midogo iliyo tapakaa.

Mandhari ya mlima uliofunikwa na nyasi ndefu na vichaka vyenye rangi ya kijani , katikati ya kilima hiko kuna eneo kubwa lenye miti minene yenye rangi ya kijani iliyokolea ikitofautiana na sehemu nyingine ya kilima hicho.

Mandhari pana na tambarare yenye uwazi usio na mimea, huku kwenye kingo za uwazi huo kukiwa na vichaka pamoja na miti kadhaa mirefu yenye mimea yenye rangi ya kijani.

Mandhari pana ya wazi iliyo na vilima na bonde kubwa lenye ardhi kavu, mlima huo mkubwa umefunikwa na mimea ya kijani na mavichaka huku bonde kubwa hilo la ardhi likiwa na rangi ya kahawia au nyekundu.

Korongo refu na jembemba lililotengenezwa na mmomonyoko wa maji, kuta za korongo hizo zenye rangi ya kahawia zina mimea huku chini ya korongo hilo kukiwa na mtu anatembea.

Mandhari ya asili yenye mto mpana unaotririka, maji ya mto huo ya rangi ya kahawia huku kingo za mto huo, zimefunikwa na mimea mbalimbali ikiwemo vichaka na miti midogo midogo.

Mandhari pana na ya wazi, ambapo kuna mti mmoja umesimama katikati ya eneo kubwa la nyasi kavu, zikiashiria ni msimu wa kiangazi.

Mandhari pana na yakuvutia ya ziwa kubwa, huku kuna kando ya ziwa hilo kuna ardhi yenye nyasi na miti michache na njia za udongo zinazopitika.

Mandhari ya milima mikubwa na midogo iliyofunikwa kwa mimea mingi, ikiwa na michanganyiko ya misitu minene na maeneo ya wazi yenye nyasi za kijani kibichi.

Eneo la wazi lenye miti mingi pamoja na nyasi za rangi ya kijani kibichi, huku milima ikionekana kwa mbali barabara iliyo ya kupitika kwa miguu yenye vumbi ikiwa inakatiza ndani ya sehemu hiyo.

Mandhari ya asili yenye kuvutia iliyotawaliwa na mto mkubwa unaopita katika bonde, mto huo mpana wenye maji mengi unaokatiza katikati ya ardhi kavu, unakisiwa kidogo cha mchanga au udongo ulioundwa na mkondo wa maji.

Mandhari yenye mlima mrefu huku chini ya mlima huo ukiwa na vibonde vidogo, pamoja na msitu wenye miti mirefu na mingi na majani yenye rangi ya kijani.

Mandhari yenye bonde na milima yenye mimea michache ya kijani kibichi, katikati ya bonde hilo kuna bwawa kubwa la maji, likiwa na kizuizi kilichotengenezwa kwa kutumia saruji.

Mandhari kubwa na pana iliyojaa misitu iliyoundwa na miti mikubwa pamoja na vichaka vya mimea yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na uwazi uliokuwa na wanyama pori kama vile pundamilia.

Mandhari ya vilima iliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi, huku sehemu kubwa vilima hiyo ikiwa na nyasi ndefu na vichaka chini ya mlima huo kuna sehemu imekatwa miti na kufanya shughuli ya kilimo.

Mandhari pana na ya wazi iliyofunikwa na majani ya rangi ya kijani, huku kukiwa na baadhi ya wanyama pori kama vile Pundamilia na swala wakila majani hayo, huku kwa nyuma kukiwa na mlima uliojaa misitu.

Eneo pana la wazi na tambarare lililofunikwa na mimea pamoja na nyasi, huku kukiwa na mto mdogo uliojikunja ukikatiza katikati ya eneo hilo.

Mandhari pana na ya kuvutia ikiwa na mchanganyiko wa tambarare, msitu na mlima iliyo mbali, pia kuna kundi la twiga wamesimama kwenye kilima chenye nyasi kavu huku nyuma yao kukiwa na msitu mnene wa kijani kibichi.

Mandhari pana ya kijijini yenye mto wa maji ya kahawia au tope, ukipita katika ya eneo kubwa kwenye kingo za mto huo, kuna mimea mingi ya kijani kibichi hasa miti midogomidogo, na vichaka vingi vilivyosambaa katika eneo kubwa la kijiji hicho.

Mandhari nzuri ya mimea na misitu ya kijani kibichi, iliyofunika vilima huku kukiwa na njia ndogo inayopita katikati ya vilima hivyo.

Mto mpana wenye maji ya rangi ya kahawia ama tope yanayotiririka katikati ya eneo lenye mimea mingi, huku kukiwa na miti mirefu na mimea yenye rangi ya kijani kwenye kingo za mto huo.

Mandhari ya eneo kame ama kavu lenye mto unaopita pembezoni, huku kukiwa na mlima pamoja na miti michache iliyokauka. Huku katikati ya mto huu kukiwa na majani ya kijani.

Ziwa kubwa lililofunikwa na ukungu mweupe kwa juu kingo za ziwa hilo zina udongo mwekundu huku kukiwa na majani yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria kilimo kinachoendelea karibu na ziwa hilo.

Mandhari nzuri yenye milima na mabonde iliyofunikwa na kijani kibichi cha mimea na misitu, ikiwa pamoja na maeneo iliyolimwa na wakulima tofauti tofauti.

Kundi la mbuzi wakiwa wamefungiwa ndani ya banda lenye vitalu vya mbao, mbuzi hao wa kufugwa wanakula malisho yaliyowekwa kwenye chombo cha kulishia kilichopo karibu na banda lao.

Wakulima wa asali, wakiwa wamevalia mavazi maalumu yenye rangi nyeupe ya kujikinga, wakiwa wanavuna asali. Huku mmoja wao ameshikilia fremu kutoka kwenye mzinga na nyuki wengi wakiwa juu yake pamoja na sega la asali.

Mbuzi watatu wa kufugwa walio katikati ya shamba, mbuzi hao wakiwa na kamba shingoni wakiwa wamezungukwa na majani yenye rangi ya kijani, huku kukiwa na mfugaji akikagua mmoja wa mbuzi hao.

Kundi kubwa la mbuzi, wengiwao wakiwa na rangi nyeupe na baadhi yao wakiwa na rangi ya kahawia, wakiwa wamepangwa vizuri Katika banda lao na wakila malisho kutoka kwenye vyombo, ndani ya banda lao la kisasa.

Mbuzi dume mwenye rangi nyeupe aliyekomaa na mwenye misuli aliyefugwa kwenye shamba kubwa, ambapo yuko tayari kwa ajili ya kuuzwa na kumuingizia mfugaji huyo kipato.

Kuku kadhaa wenye rangi tofauti, kama vile: nyekundu, nyeupe na kahawia; wakiwa wameachiwa huru kwenye shamba hilo. Kuku hao wanakula kutoka kwenye nyasi na udongo unaopatikana shambani hapo.

Shamba kubwa na la kisasa la kuku, linalotumia mfumo wa vizimba vya angazi, kwa ufugaji wa kuku wa mayai au wa nyama. Safu ndefu zenye vizimba vimewekwa kila mmoja ikiwa na kuku wengi weupe, huku vikiwa vinawaruhusu kuku hao kula na kunywa kwa urahisi.

Shamba kubwa la kilimo cha mbegu au miche iliyopandwa kimstari. kwenye kila mstari kuna bomba jeusi linalopitisha maji kwenye shina ya mbegu au miche hiyo.

Duka linalouza pembejeo za kilimo, ndani ya duka hilo kuna rafu kubwa iliyojaa bidhaa, aina ya mbegu zilizofungashwa vizuri, huku zikiwa na picha za mazao hayo pamoja na maelekezo ya kutumia mbegu hizo.

Kilimo cha miche iliyopandwa kwenye shamba kubwa lilozungukwa na mipira kwaajili ya kumwagilia kwenye shina la mimea inayopatikana kwenye shamba hilo

Shamba lenye mistari mirefu ya mimea midogo midogo yenye rangi ya kijani, iliyopandwa huku kukiwa na mambo meusi yanayopita kwenye kila shina la mimea hiyo kusambaza maji.

Vitalu vya miche midogo yenye rangi ya kijani kibichi, vikiwa vimeoteshwa kwenye udongo, huku kando ya miche hiyo kukiwa na mipira mirefu meusi kwa ajili ya kumwagilia maji kwenye shina la miche hio.

Kilimo cha mbegu kinachofanyika kwenye trei nyeusi zenye mashimo mengi, zikiwa na miche midogomidogo. Kila shimo lina mmea mmoja uliochanua na ukiwa na majani machache yenye rangi ya kijani kibichi.

Vitaru vya mbegu vikiwa vimepandwa ndani ya vyombo maalumu huku kukiwa na udongo wenye rangi nyeusi, mbegu hizo zimeanza kukua na kuchepua kabla ya kupelekwa shambani au kwenye bustani.

Maboksi manne yenye rangi ya kahawia yakiwa yamefunguliwa, yamejaa makopo ya chuma yenye mchoro wa zao la nyanya. Makopo hayo yamebeba mbegu za nyanya tayari kwenda kuotesha zao hilo shambani.

Wakulima katika hatua ya awali ya uzalishaji wa miche katika vitalu vidogovidogo, ambavyo ni sehemu muhimu ya kilimo cha mboga, ikilenga kuhakikisha ukuaji bora wa mbegu na mimea.

Kilimo cha mimea ndani ya jengo lenye vyuma na plastiki ambacho ni sehemu muhimu ya kilimo cha mbegu, ambazo hupandwa na kuuzwa katika mazingira yalidhibitwa ili kupata miche bora.

Shamba kubwa la miche yenye rangi ya kijani, zikiwa zimepandwa katika mpangilio wa mistari mizuri, huku kukiwa kuna mipira ya maji, iliyozunguka shamba hilo kupitisha maji katika shina ya mbegu hizo.

Paka wawili mmoja mweupe mwingine mweusi wakiwa wamewekwa kwenye vyombo vya plastiki maalumu kwaajili ya kusafirishia wanyama kwenda kupatiwa matibabu, huku wakiwa wamewekwa nyuma ya buti la gari.

Mbwa mwenye rangi ya kahawia na nyeupe akiwa ndani ya chombo cha kusafiria wanyama. Mbwa huyo anaonekana akitoa ulimi kidogo na anakamba shingoni. Chombo hicho kina matundu ya hewa na mlango wa chuma tayari kwa ajili ya kupewa huduma za mifugo.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevaa makoti meupe (madaktari wa mifugo), wakiwa wamekusanyika karibu na gari la kubebea mizigo. Na mbwa wengi wadogo wamewazunguka kwenye nyasi, wakihudumia mbwa hao.

Mabanda kadhaa ya mbao yaliyojengwa kwa ajili ya kufugia wanyama kama vile kuku au wengine wadogo wa kufugwa. Mabanda hayo yamejengwa kwa mbao zisizo pakwa rangi na yana milango midogo na madirisha yenye nyavu kwa ajili ya kupitisha hewa.

Eneo maalumu la kuweka mbwa ambalo linaweza kuwa sehemu ya kliniki ya mifugo, makazi ya wanyama au hata eneo lililojengwa nyumbani kwa ajili ya usalama na afya ya mbwa na mifugo wengine.

Kundi la tembo, likiwemo tembo wakubwa na wadogo wakitembea, kwa upande wa kulia kuna gari la watalii lililoegeshwa, likiashiria watu wanaotembelea mbuga za wanyama kwa ajili ya kutazama wanyamapori.

Wanyama pori aina ya nyati wawili wakubwa wenye rangi nyeusi wakiwa na mapembe yaliyojikunja, wamesimama ndani ya maji yenye rangi ya kahawia ama matope, huku nyuma yao kukiwa na barabara ya vumbi.

Mnyamapori aina ya tumbili amekaa juu ya jiwe ana rangi ya kijivu na kahawia mgongoni na mweupe sehemu ya tumbo na kidevu, tumbili huyo anakula tunda.

Eneo la nje la hifadhi ya wanyama pori au kituo cha kulea wanyama pori, kukiwa na tembo wadogo wakipewa maziwa na wafanyakazi wakituo hicho waliovalia makoti ya rangi ya kijani, huku wameshika chupa za maziwa.

Mnyama pori aina ya tembo, ambaye ni mdogo, akiwa anakula majani yaliyoanguka kwenye tawi, huku nyuma yake kukiwa na watalii mbalimbali, wakiwa wanamtazama kwa makini tembo huyo.

Wanyamapori aina ya twiga, walioko katika sehemu iliyodhibitiwa wakiingiliana na watalii, huku wakiwa wanalishwa na kukaguliwa na watalii hao kwa ukaribu.

Mamba mkubwa akiwa amepumzika kwenye kingo za maji. Mamba huyo sehemu kubwa ya mwili wake imo ndani ya maji yenye rangi ya tope, huku kichwa chake na sehemu ya mgongo wake zikiwa zimetoka juu ya uso wa maji.

Mnyama aina ya twiga, akiwa ndani ya hifadhi ama msitu wa wanyamapori, akiwa karibu sana na uzio wa hifadhi hiyo akitazamana karibu na mpiga picha.